Mwanaume anatembea kwenye maji mengi. Amevaa fulana la manjano na begi la buluu mgongoni. Anaonekana akivuka eno lililofurika maji. Mazingira yana mimea fulani yaliyozama. Inaonekana kuwa ni msimu wa mvua. Inaweza kuwa ni mafuriko.